Inaonyesha magari mawili yakiwa yameegeshwa kwenye eneo lenye nyasi likionekana kuwa ni nje au katika eneo la wazi . Katikati ya picha na kuelekea kulia kuna gari jeusi la aina ya hatchback ndogo inaonekaa kuwa na kioo chenye ueusi rimu zake zina muundo wa kuvutia wa rangi mbili. Nyuma ya kushoto kwa gari jeusi kunasehemu ya gari jeupe.

Ni gari aina ya vani la rangi la fedha ,lililopakwa matangazo ya biashara .Limeegezwa kwa eneo la nyasi .

Ni mtu akishika rundo la noti za pesa ambazo ni za elfu moja za Kenya. Noti hizo zina rangi ya dhahabu na zimechapishwa picha za majengo ya kihistoria na wanyama wa pori. Baadhi ya noti hizi zikiwa zimefungwa pamoja na hii inaonyesha kuwa ni kiasi kikubwa cha pesa.

Ni eneo la nje la duka la viatu labda kwenye soko au barabara lenye shughuli nyingi, kuta za duka zimepakwa rangi ya sambarau na zina maandishi nikinukuu darling na find your beautiful viatu vingi vya aina mbalimbali vikiwemo vya wanaume na wanawake vimepangwa kwenye rafu ya chini baadhi zipo kwenye rafu za chuma zilizosimama.

Inaonekana ndani ya duka au gala dogo la reja reja lililobobea katika bidhaa za maziwa hasa Chapa ya Roya Fresh nchini Kenya. Inaonekana kuwa bidhaa zimepangwa vizuri kwenye rafu. Aina ya bidhaa ni kama maziwa na maji kwenye katoni na pia kuna bidhaa za maziwa iliyochajuka au mtingi.

Ni kibanda cha kuuza matunda na mboga kinachoonekana kuwa sehemu ya soko la wazi. Kuna matunda aina mbali mbali kama machungwa, mananasi na parachichi.

Ni kundi la watu wakiwa wamekusanyika karibu na magari kadhaaa kwenye eneo lenye nyasi na miti. Linaonekana kama tukio la nje au mkusanyiko wa kijamii. Katikati ya picha kuna gari jeusi la aina ya hatchback au gari dogo la kifamilia lenye madirisha meusi na namba ya usajili nikinukuu KDE 597H kumaanisha limesajiliwa nchini kenya.

Ni tangazo la bima la afya kutoka kampuni ya jubilee Health Insurance kwa ushirikiano na Cover bora. Tangazo hilo linaangazia huduma ya bima ya uzazi yenye bei nafuu. Inamwonyesha mwanmke mjamzito akitabasamu na kuna maelezo ya faida za bima hio ikiwemo huduma kwa wagonjwa wanaolazwa na faida ya gharama ya mwisho. Kuna namba ya simu na anwani ya tovuti kwa mawasiliano.

Ni soko lenye shughuli nyingi, watu wengi na bidhaa mbalimbali, kuna wachuuzi na wanunuzi wengi wanatembea katikati ya vibanda na baadhi ya vibanda vinaonekana vikiuza nguo, vitambaa na vitu vingine, mazingira ni ya msongamano na inaashiria eneo la biashara lililochangamka, kama vile soko la Kariokor au Gikomba nchini Kenya.

Ni shughuli ya miamala ya fedha kwa njia ya simu ikiwezekana kupitia huduma ya M-Pesa ambayo ni maarufu sana nchini Kenya. Kuna mikono miwili ikishikilia simu mahiri nyeupe. Skrini ya simu inaonekana wazi, ikionyesha orodha ya chaguo ambazo baadhi yake zinaweza kusomwa.

Ni jengo la kisasa la kibiashara linaloonekana kuwa ni chumba cha maonyesho ya magari au kituo cha mauzo ya magari. Jengo lenye usanifu wa kisasa likiwa na kioo kingi na muundo wa chuma hasa za bluu na paa lililolitokeza mbele. Muundo huo unaashiria nafasi ya kibiashara hasa duka au ofisi.

Ni mchakato wa malipo kwa kutumia kadi ya benki kwenye kifaa cha kielektroniki cha malipo. Kifaa hiki ni cheusi na kina jina la PesaPal juu yake. Skirini yake inaonyesha kiasi cha elfu sitini na mbili katika fedha ambazo ni pesa za Tanzania. Hii inaashiria shughli hii inafanyika Tanzania. Kiasi hiki kinapendekeza ununuzi wa bidhaa au huduma yenye thamani ya shilingi elfu sitini na mbili za Tanzania.

Ni rundo kubwa la viatu hasa ndala na crocs zenye rangi mbalimbali na zikiwa zimekusanywa kwenye meza au tarubai nyeupe. Viatu hivyo vimepangwa ovyo vikionyesha kuwa ni duka la sokoni au muuzaji wa jumla. Rangi mbalimbali za viatu kama vile bluu , pinki, zambarau, njano, kijani na kahawia zinaonekana wazi zikivutia jicho. Chini ya meza kuna chupa tupu za plastiki zikionyesha mazingira ya soko.

Ni duka dogo la barabarani inchini Kenya, ambalo linaonekana kutoa huduma za m-pesa na labda bidhaa nyingine. Mbele ya duka, kuna mtoto au kijana ameketi kwenye kiti kidogo cha mbao, akiwa ameinamisha kichwa chake kwenye meza. Amevalia vulana ya kijani kibichi na suruali ya jeans .Anaonekana kama amelala au amechoka. Kuna majani au uchafu kidogo Karibu naye.

Ninaona gari ndogo jeupe linalofanana na haji bagi , gari hili

Ni magari kadhaa yakiwa kwenye mstari wa uzalishaji ndani ya kiwanda, yanaonekana kuwa ni mabasi madogo na mengi yamepakwa rangi ya chungwa, isipokuwa moja ambalo bado liko rangi ya msingi nyeupe, kwenye baadhi ya mabasi ya chungwa, kuna maandishi ya ki China ambayo yanaonekana, mazingira yanaonyesha ni shuguli ya utengenezaji na uchoraji wa magari.

Ni duka la maziwa ambapo wateja wawili wako mlangoni wakionekana kununua maziwa. Mwanamke mmoja ameketi kwenye ngazi za duka akitumia simu yake. Duka hili lina nembo ya nikinukuu mt kenya milk depot na bango lenye jina la duka na picha ya kontena. Kuna paketi ya maziwa ya pasture inayoonekana chini karibu na picha.

Ni tangazo la huduma ya bima kutoka kwa kampuni ya britam. Linaonyesha mwanamke akitabasamu na maneno yanayosomeka nikinukuu " Afya yako ni kipau mbele chetu". Tangazo hili linaeleza kifurushi kinachoitwa malkia by Britam . Chini kuna maelezo ya kifurushi hicho, ikiwemo bima ya gharama za mwisho, ambayo inatoa msaada wa kifedha kwa gharama za mazishi.

Ni gari aina ya suv linaonekana kuwa Subaru. Limeegeshwa kwenye eneo la wazi lenye nyasi. Kwa umbali kidogo upande wa kulia wa picha Kuna watu kadhaa na magari mengine yaliyoegeshwa, pia inaweza kuashiria kuwa Kuna mkusanyiko wa watu ama tukio fulani linaendelea katika eneo hilo.

Ni mikono miwili ikibadilishana pesa taslimu , inaonekana kama mtu mmoja anapokea pesa kutoka kwa mwingine . Noti zinazoonekana wazi zina dhamani ya elfu moja , huu unaeza kuwa maumala wa biashara, malipo au shughuli nyingine yoyote inayohusisha kubadilisha pesa taslimu.

Ni sehemu ya mbele ya duka la kubadlisha fedha, linaloitwa Sunny Forex Bureau . Hili ni duka, maalum la kubadilisha fedha za kigeni. Kwenye mlango wa kioo kuna vibandiko vinavyoonyesha huduma mbalimbali zinazopatikana hapo , ikiwemo huduma ya kutuma na kupokea pesa kupitia simu, huduma ya kimataifa na kutuma pesa, huduma nyingine maarufu ya kimataifa ya kutuma pesa na huenda ni huduma ya kutuma pesa au ya kifedha.

Ni gari la kifahari Mercedes Benze, G-Wagon likiwa limepaki mbele ya jumba la maonyesho ya magari au eneo la wazi, lina rangi nyeusi ingaayoo ikionyesha utajiri na ukakamavu, ina muundo wa mraba na imara unaoifanya ijulikane, taa za mbele zinaonekana kuwasha na ni za duara.

Ni soko kubwa la wazi labda kaitka eneo la Africa au Asia lenye inchi wa mazao la kilimo yaliyopangwa kwa kuvutia. Picha imechukuliwa kutoka juu kidogo iki ruhusu mtazamaji kuona wingi na utafauti wa bidhaa zilizopangwa ardhini sakafu ya soko imejaa runda kubwa ya mazao mbalimbali yaliyopangwa ndani ya vikabu vikubwa au vyombo vingine .

NI duka la nje au soko la bidhaa za Sanaa za mikono hasa vitu na mapambo yanayotengenezwa kwa shanga. Kwa upande wa kushoto Kwa picha kuna mwanamke ameketi kwenye kiti au benji fupi akiwa amejishughulisha na kutengeneza au Kukarabati vitu. Anaonekana kuwa mfanya biashara au fundi wa bidhaa hizo.

Ni sehemu ya soko lenye shughuli nyingi likionyesha aina mbali mbali A matunda na mboga. Juu, mkunga ndefu ya ndizi zilizoiva zimetundikwa juu zikionyesha rangi ya njano angavu. Kuna rundo kubwa la karoti baadhi zikiwa zimefunikwa kwa plastiki wazi. Juu ya karoti hizo kuna boksi lililojaa nyanya nyekundu zilizoiva.

Ni gari la kuvuta likibeba gari lingine la kifahari aina ya zedani ,hili gari ndogo la kibiashara labda vani iliyobadilishwa kuwa gari la kuvuta , juu ya jukwaa la gari la kuvuta kuna gari la kisasa la abiria lenye rangi ya buluu , anga linaonekana kuwa la mawingu au hafifu, mna barabara inaonekana kuwa na unyevunyevu.

Ni maonyesho makubwa ya magari ambapo mengi ni ya kisasa na yamepangwa kwa ajili ya kuonyeshwa. Umati wa watu anatembea katikati ya magari haya. Baadhi yao wakiwa wanazungumza na kuangalia magari kwa karibu . Sakafu ina zulia jekundu kwenye sehemu ya kutembea na nyepesi karibu na maghari. Jambo linalofanya mazingira yanaonekana kubwa ni ya kifahari.

Ni safu ya magari matatu ya kifahari, ambayo yameegeshwa kando kando katika eneo la wazi, ambalo linaonekana kuwa kura ya maegesho au eneo la maonyesho. Gari la kwanza ni la rangi ya kijivu nyeusi, la pili ni jeupe na la tatu ni jeusi. Anga ni ya bluu iliyo wazi ikionyesha kuwa ni mchana au jua kali.

Ni soko la mboga na matunda nchini Kenya iliyojawa na mazao mbalimbali yaliyopangwa vizuri na yenye rangi mbalimbali. Chini kushoto na katikati kuna rundo kubwa la nyanya nyekundu, zikiashiria upatikanaji wa mboga hii muhimu na zimeiva. Kuna pilipili hoho za rangi tofauti. Kushoto, kuna rundo la vitunguu maji vya rangi vya zambarau. Karoti chache zinaonekana pembeni mwa rundo la nyanya upande wa kushoto.

Ni gari aina ya Toyota ambalo mara nyingi linatumika kama matatu au gari la abiria nchini Kenya likiwa limeegeshwa kwenye eneo la wazi. Lina magurudumu maalum yenye rimu za rangi ya Shaba au kahawia na wateja wanaonekana kuwa imara labda Kwa ajili ya barabara zisizo Sawa. Limeegeshwa kwenye eneo la changarawe au kifuzi.

Ni duka la matunda kando ya barabara ambapo aina nyingi ya matunda yamepangwa vizuri ikiwemo matunda ya pasheni, tiki maji, machungwa mapulo ,embe na ndizi ambazo zimetundikwa juu baadhi zikiwa zimeiva zikiwa njano na zingine bado ziko mbichi zikiwa kijani.

Ni soko la ufundi au la bidhaa za kitamaduni linaloonyesha vibanda vya wazi na bidhaa malimbali zimetundikwa ikiwemo shanga mikufu na vitu vingine vya kujipamba mtu mmoja anaonekana katikati ya picha akipita karibu na bidhaa hizi.

Ni ndani ya duka la kuuza magari ambapo mengi ni ya kifahari yakiwa yamepangwa kwa ajili ya maonyesho sakafu ni safi na inaakisi mwanga na kuta zina madirisha makubwa ya kioo yanaruhusu mwanga wa asili kuingia magari yamepangwa kwa ustadi na inaonekana kama duka la kisasa na la kifahari.

Ni safu ya magari yaliyoegeshwa kwenye eneo la maegesho la nje huku majengo marefu yakionekana nyuma. Safu ndefu ya magari, yakiwa mengi ni ya aina ya sedan na hatchback . Magari yana rangi tofauti kama vile nyeupe, dhahabu na nyeusi . Yanaonekana kuwa magari mapya au yaliyotunzwa vizuri labda yakiwa sehemu ya hisa ya muuzaji wa magari , kundi la magari ya kukodisha au kura ya magari ya kampuni.

Ni duka wazi la kuuza matunda na mboga zikiwa haina mbalimbali. Kuna viazi vingi vyeupe, caroti zimejaa kwenye mifuko, nyanya nyekundu, mahindi mbichi na pilipiki hoho.

Huu ni udhibitisho rasmi wa malipo ya kodi kwa fedha taslimu kwa mamlaka ya mapato Kenya KRA ulioekwa kupitia tari la KCB JKIA mnamo julai ishirini na nne mwaka wa elfu mbili kumi na sita . Fomu ina namba ya KRA I slip na maelezo mengine muhimu ya malipo, ingawa baadhi ya maelezo haya hayaonekani wazi kwenye picha.

Mwanamke aliyevaa koti cheupe lenye nembo ya daima, anaonekana akipanga au kuchakua bidhaa za maziwa kwenye rafu za duka kubwa. Rafu zimejaa bidhaa za maziwa hasa ya yokati na labda maziwa zikipakiwa kwenye pakiti. Pakiti nyingi zinaonekana kuwa za japa ya Delamere na Daima ambazo ni bidhaa zinazojulikana njini Kenya. Mwanamke aliye katikati ya picha amevaa koti cheupe la kazi.

Ni duka la kuuza maziwa kwa kutumia mashine maarufu. Mlango wa duka unafungua katikati na ndani kuna bango kubwa lenye picha ya ng'ombe na maandishi. Mlango yenyewe ina picha ndogo ndogo zinazo-onyesha mchakato wa ununuzi wa usafi. Juu ya bango kuna picha ya ATM yenyewe ikionyesha kwamba wateja wanaweza kuchukua maziwa yao kwa kutumia mashine.

Ni gari ambalo lina rangi ya bluu ya kujibu na madirisha meusi na limeegeshwa kwenye eneo lenye nyasi ya kijani. Nyuma yake kuna magari mengine na miti mingi ya aina ya paini au misonobari. Inaonekana kuwa ni eneo la wazi labda uwanja au kando ya msitu.

Ni safi ya magari yaliyo paki labda kwenye eneo la maegesho kwenye kura ya magari au kwenye kura ya mzazi wa magari, picha imechukiliwa kutoka nyuma na kushoto kidogo na magari ikisisitiza ni mikia ya magari na taa za nyuma mwanga unaonekana kuja kutoka upande wa kulia wa juu ukiunda miale na mivuli vinayoipa picha kini linaeza kuwa jua la asubuhi au la jioni.

Ni gari jeusi au kijivu giza aina ya Toyota. Nambari ya usajili inaonekana ikiwa na herufi, nikinukuu, KDK, ambao ni nambari za Kenya. Gari hili limeegeshwa kwenye uwanja wenye nyasi na kokoto na nyuma yake kuna ukuta na nyumba.

Ni duka la viatu lililojengwa kwa njia isiyo rasmi labda katika soko la wazi. Viatu vya aina tofauti kuanzia viatu vya michezo hadi sandali zimepangwa na kuonyeshwa kwa njia mbalimbali baadhi vikiwa vimetundikwa na vingine vimewekwa chini. Duka lenyewe limefunikwa na tarubai na karatsi za plastiki . Ndoo mbili zinaonekana moja ya plastiki nyekundu, na ingine nyeupe zilizowekwa chini na viatu vitawanyika karibu nazo.

Ni mwanamke akitumia mashine ya kuuza maziwa, aliyevaa koti jeupe, labda la duka au la usafi, na kofia ya plastiki kichwani.

Inaonyesha safu ndefu ya magari meupe yameegeshwa kwenye eneo kubwa la maegesho chini ya anga la bluu lililo jaa mawingu meupe kuna magari mengi yanayo fanana yote meupe yaliyopangwa kwa safu moja mfululizo magari yaliyo wazi saidi ni aina ya SUV yakionyesha muundo wa kisasa yameegeshwa kwenye eneo la maegesho lililojengwa kwa lami au seruji misitari wa maegesho unaonekana wazi chini.

Ni bidhaa za shambani hata mboga, zikiuzwa kwenye soko au duka la mazao nchini Kenya zimepangwa vizuri katika masanduku ya mbao au sehemu maalum ya kuuzia. Kuna viazi vikuu, sehemu ya kushoto ya picha, imejaa mizizi ya kahawia ambayo inaonekana kuwa viazi vikuu au aina fulani ya viazi mbatata. Pia Kuna vitunguu na nyanya

Ni lori kubwa linalojulikana kama lori la kubeba magari likiwa limebeba magari mengi ambayo yamepangwa kwenye staha mbili. Lori lenyewe lina rangi ya chungwa na limebeba magari ya aina tofauti huku baadhi yakiwa ni Toyota. Mandhari nyuma ya lori inaonekana kuwa ni miti na nyasi.

NI mkusanyiko mkubwa wa vikapu vilivyotengenezwa kwa mkono. Vimefumwa kwa rangi tofauti tofauti na mitindo, baadhi zikiwa na michoro ya mistari. Baadhi ya rangi zinazoonekana ni pamoja na nyekundu buluu, njano kijani, nyeupe, rangi ya kahawia asili. Vikapo hivyo vimetengenezwa kwa nyenzo za asili zinazofanana na majani au nyuzi. Vinatofautiana kwa ukubwa.

NI mikono miwili ya mtu akiwa ameshika rundo la noti za pesa. Noti hizi ni za elfu moja za kenya na zinaonekana zikiwa zimefungwa na ya tendi ya mpira . Kiazi kikubwa cha pesa kinaonekana na inaweza kuashiria miamala ya kifedha, malipo au hesabu ya pesa.

Watu katika soko hili wanatazama, wakubwa kwa wadogo, kinachopendeza macho yao Ili waweze kuvichukua katika manyumba yao wavitumie kupikia. Kuna wakubwa kwa wadogo, kuna wale ambao wanauza na kuna wale ambao wananunua vitu kama nyanya, machungwa na vitunguu.

Ni rundo la mboga na mimea ya viungo iliyopangwa sokoni au kwenye duka la mboga. Mbele yake naweza kuona rundo kubwa la radhishi nyekundu nyangavu zenye majani yake. Nyuma kuna rundo la mboga za kijani kibichi ambayo zinaonekana kuwa ni aina ya kabeji au mboga nyingine za majani na pia labda kuna cha yoyote au aina nyingine ya mboga.

Ni noti ya shilingi mia tano ya Kenya, ambapo kuna mbele na nyuma, upande wa mbele kuna picha ya rais wa kwanza, mzee Jomo Kenyatta na nembo ya benki kuu ya Kenya na tarehe ya noti. Upande wa nyuma kuna jengo la kimapokeo nikinukuu, Kenyatta International conventional centre na taa ya barabarani.

Ni duka la nguo au chumba cha ubunifu wa mitindo ambapo nguo na vitambaa vingi vimepangwa. Katika sehemu ya mbele, kuna koti au jaketi lenye rangi ya kijani na michoro ya mraba lililowekwa kwenye kibao cha upima nguo. Nyuma yake kuna kabati lenye rafu zilizojaa vitambaa vilivyokunjwa kwenye rangi na michoro tofautitofauti. Upande wa kulia kuna nguo zingine zinazoning'inia.

Ni mandhari ya mtaani labda katika mji nchini Kenya ikiwa na maduka madogo na watu. Kuna mwanaume aliyevalia suruali ya kijani kibichi akionekana akitembea au kupanda ngazi za duka anaonekana kushika kitu cheupe mkononi. Mwili wake unaelekea kulia na uso wake unaonekana kuwa upande wa kushoto. Kule nyuma mtu mwingine anaonekana ameketi karibu na gari au sehemu ya gari.

Ni mkusanyko mkubwa wa skate za kuteleza zilizo tundikwa inawezekana kwenye duka au kibanda cha kuuzia kuna aina na rangi mbali mbali zikiwemo za watoto na watu wazima baadhi zina magurudumu ya mistari mmoja na zingine zina magurudumu ya kawaida.

Ni tangazo ya bima ya afya ya CIC Family kutoka kwa kampuni ya bima naona familia yenye furaha baba na watoto wawili wakiwa wanakula mama anasimama nyuma yao akitabasamu watoto wote wawili wanaonekana wenye furaha tangazo hili lina ujumbe wa kuwalinda wanafamilia na nembo ya familia ya CIC Group .

Ni simu inayonyesha menu ya programu au huduma ya simu na kidole cha mtu kikigusa skrini ,kulingana na orodha ya chaguo hii inaonekana kuwa menu ya Mpesa huduma maarufu ya kutuma na kupokea pesa kupitia simu inchini Kenya.

Ni duka la kubadilisha fedha na kutuma pesa liitwalo Junction Forex and Money Limiters lililoko ndani ya jengo la biashara labda kituo cha ununuzi nchini Kenya . Huduma zinazotolewa ni kama kubadilisha sarafu za kigeni au kutuma na kupokea pesa kimataifa.

Ni duka au soko la wazi lenye bidhaa za ufundi wa mikono hasa viatu vya wazi vilivyobambwa, sehemu kubwa ya picha imejaa viatu vya wazi vilivyobambwa kwa shanga zenye rangi mbalimbali na ruwaza za Kiafrika. Viatu hivi vinavyojulikana kama nikinukuu Maasai sandals vimepangwa kwa safu nyingi kwenye ukuta au vibao vya mbao kuna aina mbalimbali za rangi na miundo kuanzia vile rangi nyeusi hadi kahawia.

Ni sehemu ya ndani ya jumba kubwa la maonyesho ya magari, ambapo ni ya aina tofauti tofauti na yamepangwa ndani, watu wachache wanaonekana wakitembea na baadhi wamekaa kwenye ofisi ndogo zilizo pangwa pembeni. Ni eneo la biashara ya kuuza magari lenye mwanga mwingi, na madirisha makubwa.

Ni sehemu ya nje ya duka ambapo kuna rundo la bidhaa zilizopangwa. Kuna mifuko mikubwa ya unga, mifuko mingine ya manjano na rundo la chupa za vinywaji. Juu ya mlango wa duka, kuna bango la kijani lililong'aa lenye maandishi nikinukuu M-pesa, likionyesha kuwa duka hilo pia hutoa huduma maarufu ya kifedha nchini Kenya.

Ni duka au soko la wazi linalouza viatu vya ngozi vilivyopangwa kwa shanga, ambavyo mara nyingi hujulikana kama colors za kimaasai nchini Kenya. Sehemu kubwa ya vitu inaonyesha safu ndefu ya viatu vya ngozi zikiwemo za ndani vilivyopambwa kwa rangi mbalimbali. Viatu hivi vimetundikwa kwa kamba na kuwekwa kwenye meza vikiwa vimepangwa vizuri kuvutia.

Ni soko lenye shughuli nyingi ambapo watu wanatafuta nguo zilizokusanywa pamoja. Nguo hizi zimeundwa kwenye rundo kubwa zikiwa zimekusanywa chini au kwenye meza. Watu kadhaa wameinama na wanachimba kwenye nguo hizo wakitafuta vitu wanavyotaka kununua. Hii inaweza kuwa soko la nguo za mitumba ambapo nguo zilizotumika huuzwa kwa bei nafuu. Hadhira hii inaonekana kuwa na shughuli nyingi na watu wengi wamejikita katika shughuli ya kununua.

Ni tangazo la huduma za bima ya afya, kutoka kampuni inayoitwa Imana. Sehemu ya kushoto inaonyesha familia, wakiwa wametabasamu huku mama akishika kipande cha kadi bodi juu ya vichwa vyao, kinachoashiria paa ya nyumba, ikimaanisha ulinzi. Sehemu ya kulia ya tangazo ya kichwa, bima ya afya na ujumbe tunakuongoza hatua kwa hatua.

Ni matunda mbalimbali yanayo uzwa labda kwenye sokoni au duka la matunda nchini Kenya. Matunda haya yamepangwa juu ya uzio la kijivu uenda ni meza au mkeka yanayoonyesha rangi na maumbo tofauti, juu kabisa ya picha kuna rundo la maembe mengine bado ni mabichi na mengine yameanza kuiva yakiwa na rangi nyekundu au ya manjano.

Inayoonyesha ndani ya duka kubwa hasa sehemu ya bidhaa za maziwa na vinywaji, kuna bidhaa nyingi zinazoonekana wazi kwenye rafu za mbele ni za chapa ya Delamare, katoni nyingi ni nyeupe na nyekundu zikionyesha ladha tofauti au aina ya bidhaa kama maziwa au mtindi, pia kuna wafanyikazi na wanunuzi.

Ni gari dogo la abiria lililokuwa limeegeshwa usiku mbele ya jengo kubwa la kisasa, katikati ya picha kuna gari dogo jeupe la abiria ambalo linaonekana kama Toyota. Mlango wa kando wa gari umefunguliwa kuashiria kuwa abiria wanashuka au kupanda, nyuma ya gari kuna jengo kubwa la kisasa lenye muundo wa pekee na taa zilizowashwa zikionyesha sehemu ya madirisha.

Ni Duka la zawadi au zanaa za mikono. Sehemu kubwa ya bidhaa zinazoonekana ni bidhaa za kitamaduni na za wanyamapori wa Kiafrika hasa za Kenya. Kuna zanaa nyingi za mikono zilizotengenezwa kwa mbao zikiwa zimepangwa kwenye ukuta. Pamoja na zile zilizoonyeshwa kwa rafu za sakafu. Miongoni mwa vitu vinavyoonekana ni vibandiko vya wanyama, ramani za Kenya, picha za Twiga, Chui, Nyani na wanyama wengine wa porini.

Ni tangazo la blogi mpya kutoka kwa kampuni ya bima iitwayo Mayfair Insurance ikilenga soko la Kenya. Juu kushoto kuna nembo ya nikinukuu " Mayfair Insurance" na herufi M kubwa. Hii inaonyesha kampuni inahusika na tangazo. Kati kati kushoto kuna maandishi makubwa nikinukuu "Tahadhari ya blogi mpya" yakiashiria kwamba kuna makala mpya ilyochapishwa.

Ni duka ndogo la rejareja ambalo linaonekana kutoa huduma za Mpesa na kuuza bidhaa za kawahida nje ya milango ya kijani kuna maandishi ya mpesa yaliyochorwa wima yanaonyesha duka hili linatoa huduma hizo ,mtandao maarufu wa kutuma na kupokea pesa kupitia simu nchini Kenya, ndani ya duka tunaweza kuona kreti za vinywaji pamoja na chupa za maji zilizopangwa.

Ni rundo la maboga aina ya malenge vikiwa katika aina tofauti. Kuna maboga makubwa ya miviringo yaliyo na rangi ya kijani na manjano na maboga madogo madogo yenye umbo la kiazi. Mboga hizi zimepangwa kwa ajili ya kuuzwa zikionyesha mazao mengi na aina mbalimbali.

Ni eneo kubwa la maegesho lililojaa magari mengi aina tofauti likiashiria kuwa ni eneo la biashara ya magari, gala la magari au sehemu ya maegesho ya kampuni ya kukodisha magari .Nyuma ya eneo la maegesho kuna jengo kubwa lenye ukuta nyeupe na paa la kijivu lenye milango mikubwa ya kuingia na kutoka.

Ni mwanamke amesimama karibu na mashine mbili za kuuza baadhi kiotomatiki, mashine ya kulia ni ya maziwa na huku mashine ya kushoto inaonekana kuwa ni ya mafuta ya mboga. Hizi ni huduma za kibiashara zinazo patikana mara nyingi nchini Kenya. Ambapo wateja wanaweza kujinunulia maziwa au vitu vingine vya kujihudumia mwenyewe.

Ni gari la michezo la rangi ya pembe za ndovu limeegeshwa mbele ya mlango wa karakana ya huduma ya magari ya usiku.

Ni duka ndogo la rejareja ambalo kwa kawaida ujulikana kama duka la kona likitoa huduma na bidhaa mabalimbali, duka lina rangi ya kijani kibichi na milango miwili mikubwa inayoonekana kama imetengenezwa kwa mabati au chuma ,rangi ya kijani na nembo ya m zinaweza kuashiria biashara fulani au mtandao wa simu kama vile safaricom Mpesa.

Ni eneo la soko lenye shughuli nyingi lakini pia likionyesha changamoto za usafi. Kuna mirundiko mikubwa ya kabeji iliyopangwa kwa ajili ya kuuza. Baadhi ya kabeji hizi ziko kwenye magunia au zimerundikwa chini moja kwa moja. Watu kadhaa wanaonekana wakiwemo wauzaji na wateja. Wanaonekana wakiwa karibu na mirundo ya kabeji wakifanya shughuli za kibiashara.

Ni gari jeusi ambalo linaonekana kuwa ni gari jipya na la kifahari. Liko ndani ya duka ya magari, na linaonyesha ubora wa juu wa utengenezaji na muundo. Rangi nyeusi na inangaa na inaonekana kuwa safi, ikionyesha kuwa gari linauzwa. Kioo cha nyuma kinahakisi mazingira mengine ya ndani ya duka, na kuoyesha mazingira ya biashara ya gari.

Ni soko lenye shughuli nyingi, kuna wachuuzi na wanunuzi wengi. Bidhaa mbalimbali zinaonekana sokoni ikiwemo ndizi, machungwa, viazi na mboga nyingine pia kuna watu wakitembea na kupanga bidhaa zao. Kwa nyuma kuna gari la mabango ya biashara mojawapo ikisomeka Tecno. Hii inaashiria mazingira ya biashara ya kawaida katika mji wa eneo la mjini.

Ni soko la mazao lenye rundo la matunda na mboga mbalimbali, yu kushoto kuna vitunguu vingi vya zambarau na karoti chache na machungwa. Bakuli la buluu linaonekana likiwa na kile kinachoonekana kuwa mbaazi au kunde na vyombo viwili vidogo vyenye nembo ya BlueBand iko ndani ya bakuli , kuna rundo kubwa la nyanya nyekundu zilizoiva juu yake kidogo kuna rundo la majani ya kijani yanayoonekana kuwa kotmini.

Soko kubwa linaonekana yenye shughuli nyingi, likiwa limefurika watu wengi wauzaji na wanunuzi. Sehemu kubwa ya picha imejaa watu wengi wanaotembea , kusimama na kukaa kuna rundo la bidhaa mbalimbali zikiwemo mifugo ya mazao, matunda, mboga vitu vingine vya kuuza.

Ni meza yenye samaki wa kukaangwa wakiuzwa, juu ya meza kuna sahani ndogo yenye mafuta au mchuzi. Nyuma yake kuna mtu mmoja au zaidi ambaye anaonekana kama muuzaji na anaonekana akimuhudumia mteja wake. Aina hii ya biashara wa samaki wa kukaanga ni ya kawaida sana katika masoko mengi nchini Kenya na kwingineko.

Ni basi dogo nyeupe, labda aina ya Toyota likiwa limeegeshwa chini ya sehemu yenye paa. Kuna kibandiko cha rangi ya njano karibu na mlango wa dereva kinachoonyesha picha ya pambo ina mafuta ya diesel . Hii ni kuthibitisha kuwa gari hili linatumia mafuta ya diseli. Linaonekana kutumika katika usafiri wa abiria au mizigo.

Ni mazingira ya soko la mitumba au nguo za kutumika lenye shughuli nyingi. Nguo nyingi zimepangwa kwenye meza au zimetundikwa kwenye kamba zikionyesha rangi aina mbalimbali. Kuna watu wanaotembea kwenye njia nyembamba katikati ya biashara na mwanamume mmoja anatembea akielekea mbele huku amebeba nguo za jeans . Sakafu inaonekana kuwa na uchafu na maji na biashara hizi ziko karibu sana zikionyesha hali ya kawaida ya masoko ya mitumba.

Ni gari jeusi la kifahari na taa zake za mbele zimewashwa. Kwenye nambari ya usajili kunaonekana maandishi ishirini na mbili Rawa Moto. Nyuma yake kuna majengo yenye magari mengine yakiwa yameegeshwa. Yanaweza kuwa ya duka la kuuza magari. Kwenye bango la nyuma kuna maandishi ya kigeni. Gari linaonekana kuwa katika hali nzuri na safi na linaonyesha sifa za kisasa na la nguvu.

Ni wanaume wawili wakiwa karibu na gari la umeme. Mwanaume mmoja amevalia suti na anaonekana akishikilia kebo ya kuchaji. Huku mwanamume mwingine aliyevalia shati jeupe na suruali nyeusi akimwangalia. Gari hili ni la rangi nyeupe na linaonekana liko ndani ya chumba cha maonyesho ya gari. Nyuma ya wanaume hawa kuna gari jingine jeupe linaloonekana. Wanaume hawa wanaweza kuwa muuzaji wa gari na mteja.